Mashine ya kisasa, ambayo hutumika kutoa huduma za kibenki muda wote pasipo kuwa na mhudumu, bali huhitaji kadi ya benki pamoja na namba ya siri kuweza kufanya miamala unayohitaji.

Kijana wa kiume akiwa amesimama ndani ya benki akipewa huduma mbalimbali za kifedha, na mdada huyo keti kwenye kiti akiwa anatazama kompyuta iliyoko mezani.

Kijana wa kiume akiwa anapata huduma za kibenki kutoka katika mashine ya kisasa iliyo na skrini inayotoa maelekezo, vitufe vya kubonyeza sehemu ya kuweka kadi na sehemu ya kutolea fedha.

Vijana wawili wakiwa wamesimama mbele ya jengo la benki ya "EQUITY", lenye madirisha makubwa yenye vioo vilivyopambwa na matangazo mengi, yanayoonyesha huduma zipatikanazo kama vile kutoa pesa au kutuma pesa na kununua bidhaa nakadhalika.

Mteja akiwa ameshikilia simu janja, ikiwa na tangazo kwenye skilini linaloonesha kuwa anaweza pata huduma za kibenki kupitia simu yake ya mkononi.

Mhudumu wa kiume aliyevaa eproni akiwa amesimama sehemu ya kaunta, akichanganya vinywaji vya aina mbalimbali katika glasi iliyopo juu ya meza na kuweka mrija.

mkusanyiko wa kundi la watu wa kike pamoja na wakiume, wakiwa wako baa, wakinywa vinywaji au vilevi mbalimbali, wengine wakicheza muziki na kufanya mazungumzo ya hapa na pale.

Mkusanyiko wa watu wengi wakiwa baa, wakinywa vinywaji mbalimbali vya vilevi, wengine wakicheza mziki, wengine wakifanya mazungumzo ya hapa na pale, kukiwa na mwanga hafifu wa taa, pamoja na urembo uliofungwa juu unaopendezesha sehemu hiyo.

Wadada waliopendeza wakiwa wapo baa wakiwa wameketi katika viti, mezani kukiwa na chupa za pombe au vilevi, simu janja huku pembeni kukiwa na kaunta iliyo na majokofu yaliyojazwa vinywaji vya vilevi.

Mazingira ya baa yakiwa na viti virefu na meza refu za kaunta, zilizojaa vinywaji au vilevi vya aina mbalimbali, pamoja na runinga kubwa inayoonyesha picha ya mdada.

Mazingira ya baa, kukiwa na kundi la watu wengi, wakiwa wamependeza wakicheza mziki, wengine wakinywa vinywaji au vilevi mbele ya vyombo vya muziki.

Magari mazuri na ya kisasa ya rangi nyeusi, yakiwa katika maegesho ya magari yakisubiri kuuzwa; pembeni kukiwa na meza iliyo na kompyuta ya mpakato pamoja na karatasi.

sehemu kubwa ya maegesho ya magari huku muuzaji aketi akinywa maji na kusoma gazeti

Kijana wa kiume mwenye fulana nyeupe akiwa amesimama mbele ya gari ya rangi jeupe, pembeni kukiwa na gari la rangi jeusi katika maegesho ya magari. Nyuma kukiwa na nembo ya HYUNDAI ambayo ni kampuni iliyotengeneza magari hayo.

Sehemu ya matengenezo ya magari, iliyo na vifaa mbalimbali vya kisasa, vinavyotumika kutoa huduma ya matengenezo ya magari, moja likiwa limebebwa na kunyanyuliwa juu.

Duka dogo lenye mlango mpana uliotengenezwa kwa kutumia chuma ndani kukiwa na mashine ya kisasa inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa kupitia dirisha dogo lililona bomba linalotoririsha maziwa pamoja na vitufe vinavyotumiwa kuingiza ujazo unaohitaji.

Kijana wa kike aliyembeba mtoto mgongoni na kijana wa kiume aliyeshikilia baiskeli, wakiwa wamesimama nje ya kibanda kidogo. Wakisubiri kupatiwa huduma ya uuzaji wa maziwa kupitia katika dirisha dogo.

Mashine ya kisasa inayotumika katika uuzaji wa maziwa, ikiwa na dirisha dogo ambalo mteja hukinga chombo chake kwenye bomba linalotoa maziwa hayo.

Mashine ya kisasa inayotumika katika uuzaji wa maziwa pasipokua na muhudumu, bali inadirisha dogo lenye bomba linalotiririsha maziwa pamoja na namba ambazo huingiza ujazo wa maziwa unaohitaji.

Kundi la watu wakiwa wamesimama kwenye kibaraza nje ya duka lenye mlango mkubwa pamoja na dirisha lenye vioo wakiwa wanasubiri kupatiwa huduma ya uuzaji wa maziwa katika sehemu.

Duka lililo na mashine ambayo inatumika katika uuzaji wa maziwa, kupitia katika dirisha dogo lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa kwenye chombo cha mteja, pembeni kukiwa na jokofu lililo hifadhia soda za aina mbalimbali.

Muuzaji wa maziwa yatokanayo na ng'ombe akiweka katika jagi ili kumpatia mteja aliyeko nje akisubiri kwa mda

Vijana wakiume wakiwa wameegemea katika meza refu iliyopo ndani ya duka linalotoa huduma ya uuzaji wa maziwa yatokanayo na mifugo ikiwa imehifadhiwa katika chupa na wengine wakiwa wamekuja na vyombo vyao ili kuwekewa.

Kijana wa kiume akiwa ameshikilia kikombe chenye maziwa, huku mwingine akiwa nje ya duka dogo, akisubiri kupatiwa huduma hiyo ya uuzaji wa maziwa yatokanayo na mifugo kama ng'ombe.

Duka dogo lenye mlango mpana uliotengenezwa kwa kutumia chuma, likiwa linatoa huduma ya maziwa yatokanayo na mifugo kama vile ng'ombe. Juu kukiwa na bango lenye maandishi ya jina la duka hilo ambalo ni "MARVEL".

Duka dogo lenye mlango mpana uliotengenezwa kwa kutumia chuma, ndani kukiwa na meza iliyo na ndoo juu yake iliyojaa maziwa kuonyesha kuwa maziwa hayo ni kwa ajili ya kuuzwa.

Mashine ya kisasa ambayo inatumia umeme wakati wa ufanyaji wa kazi, ambayo inatoa huduma ya uzaji maziwa katika bomba dogo ambalo hutirirsha maziwa.

Mashine ya kisasa ambayo hutumika katika uuzaji wa maziwa, ikiwa na dirisha ndogo ambalo linabomba, linalo tiririsha maziwa hayo kwenye chombo cha mteja.

Mashine ya kisasa inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa katika dirisha dogo lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa, kwenye chombo cha mteja pamoja na skrini ya kidigitali yenye vitufe, ambavyo huingiza ujazo anaouhitaji.

Mashine ya kisasa inayotumika kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa, Kupitia katika dirisha dogo lililo na bomba linalotiririsha maziwa kwenye chombo cha mteja Pia kukiwa na vitufe vyenye namba ambavyo kutumika kuwekeza ujazo unaohitaji.

Mashine ya kisasa inayotumika katika uuzaji wa maziwa pasipo kuwa na mhudumu, Bali mteja huweka pesa huingiza kiasi cha maziwa anachohitaji na kukinga maziwa hayo kupitia katika dirisha dogo lenye bomba.

Mashine ya kisasa inayotumika kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa ikitumia dirisha dogo lililo na bomba ambalo hutiririsha maziwa. Pembeni kukiwa na vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuingiza ujazo unaohitaji.

Mashine ya kisasa inayotumika katika kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa kupitia dirisha dogo lenye bomba, ambalo hutiririsha maziwa. Pembeni kukiwa na vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuingiza ujazo mteja anaohitaji.

Duka dogo lenye mlango mpana uliotengenezwa kwa chuma, ndani kukiwa na mashine ya kisasa inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa, kupitia katika dirisha dogo lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa.

Mashine ya kisasa inayotoa huduma ya huuzaji maziwa, kupitia dirisha dogo ambalo linabomba, lakutiririsha maziwa hayo pembeni kukiwa na kioo chenye vitufe ambavyo hutumika kuingiza ujazo unao uhitaji.

Mteja akiwa amesimama mbele ya mashine ya kisasa akipata huduma ya uuzaji wa maziwa kupitia dirisha dogo, lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa kwenye chombo cha mteja. Pembeni kukiwa na vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuingiza ujazo unaohitaji.

Mashine ya kisasa, inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipo kuwa na muhudumu, bali mteja huingiza kiasi cha pesa katika sehemu maalumu, kuingiza ujazo kwa kutumia vitufe vilivyopo na kukinga maziwa katika bomba linalotiririsha maziwa.

Kijana wa kiume aliyevaa shati la bluu, akiwa amesimama nje ya dirisha dogo la duka ambalo linauza maziwa yatokanayo na mifugo, juu kukiwa na jina la duka hilo ambalo ni "herimesi".

Mashine ya kisasa inayotumika kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa kupitia dirisha dogo lenye bomba pembeni kukiwa na vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuingiza ujazo mteja anao hitaji

Kibanda kidogo chenye mlango mpana, uliotengenezwa kwa kutumia chuma ndani kukiwa na meza pamoja na viti kikiwa kinatoa huduma ya uuzaji wa maziwa yatokanayo na mifugo ambaye ni ng'ombe.

Dereva wa pikipiki, akiwa amewasilisha maziwa yaliyo hifadhiwa katika madumu makubwa ya chuma, katika kibanda kidogo ambacho kinatoa huduma hiyo ya uuzaji wa maziwa.

Maduka mawili yenye mlango mpana uliotengenezwa kwa kutumia vioo, yakiwa yanatoa huduma ya uuzaji wa maziwa yatokanayo na mifugo, juu kukiwa na bango kubwa na rangi nyekundu, likiwa na maandishi meupe yanayosomeka "Tamu Milk".

Mashine ya kisasa inayotumika kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipo kuwa na mhudumu, bali inadirisha dogo lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa kwenye chombo cha mteja pamoja na vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuingiza kiasi cha maziwa unachohitaji.

Kijana wa kiume aliyevaa koti refu la rangi ya bluu, akiwa anapata huduma ya maziwa kutoka katika mashine ya kisasa yenye bomba ambalo hutiririsha maziwa kwenye kikombe akiwa anabonyeza namba kuingiza ujazo anaouhitaji.

Mashine ya kisasa inayotumika katika uuzaji wa maziwa, ikiwa imewekwa katika kona ya chumba, na dirisha dogo limefunguliwa ambalo linabomba, linalotiririsha maziwa kwenye chombo cha mteja.

Mashine ya kisasa inayotumia umeme kujiendesha, ambayo haihitaji mhudumu, bali inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa peke yake kwa kupitia dirisha dogo lililo na bomba linalotoa maziwa.

Mashine ya kisasa, inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa kupitia katika dirisha dogo lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa, pembeni kukiwa na skrini ya kidigitali iliyo na vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuingiza ujazo unaohitaji.

Mashine ya kisasa ambayo inatumiwa kwa utoaji wa huduma ya uuzaji wa maziwa, ikiwa katika kona ya chumba yenye kidirisha kidogo, ambacho kina bomba linalotiririsha maziwa kwenye chombo cha mteja.

Mashine ya kisasa inayotumika katika uuzaji wa maziwa ikiwa na dirisha dogo lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa kwenye chombo cha mteja, pembeni kukiwa na skirini ya kidigitali yenye vitufe ambavyo hutumika kuingiza ujazo unaohitaji.

Mtoto wa kiume akiwa amesimama mbele ya mashine ya kisasa, ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipo kuwa na mhudumu, bali mteja hukinga chombo chake katika dirisha dogo lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa.

Duka kubwa na lakisas lilo na madirisha mapana ndani kukiwa na vitu vya dhamani vinavyouzwa kama vile makochi makabati nakadhalika

Sehemu ambayo inatengeza pamoja na kuuza masofa yaliyotengezwa kwa mbao ,magodoro yakiwa na mito midogo kwaajili ya kuegemea

Vito vya samani vilivyo tengenezwa kwa kutumia mbao ikiwa ni pamoja na masofa yenye magodoro na vitambaa vya rangi nyeupe pamoja na mito kwa ajili ya kuegemea vikiwa vinauzwa.

Vitu vya samani vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao Ikiwa ni pamoja na meza kwa ajili ya kulia chakula au kwa matumizi mengineyo, Ikizungukwa na viti sita ambavyo vimepakwa rangi ya kahawia inayongaa Vikiwa vinauzwa.

Viti vilivyotengenezwa kwa ustadi mkubwa wa kutumia mbao na kupakwa rangi ya kahawia inayong'aa, mara nyingi viti hivyo hutumika na wazee vikiwa vimetengwa na kuuzwa.

Kitanda kizuri kilichotengenezwa kwa kutumia mbao na kupakwa rangi nyekundu inayo ng'aa, kikiwa na chaga zake na kutolewa nje tayari kwa mauzo.

Vitu vya samani vikiwa ndani ya nyumba, ikiwa ni pamoja na meza kubwa yenye muundo wa duara ikiwa na vyakula mezani, huku ikizingukwa na viti sita, pembeni kukiwa na kabati kwa ajili ya kuhifadhia vyombo.

Duka kubwa lenye nafasi ya kutosha, likiwa linauza vitu vya samani ikiwa ni pamoja na meza zilizo na urembo juu yake, na makochi yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, magodoro na vitambaa vya rangi mbalimbali.

Vituo vya samani vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao, ikiwa ni pamoja na meza ndogo yenye urembo na makochi yaliyotengenezwa kwa kutumia magodoro na vitambaa vya rangi mbalimbali, yakiwa tayari kwa mauzo.

Vitu vya samani ikiwa ni pamoja na makochi au masofa yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, magodoro pamoja na vitambaa vya rangi nyeupe vikiwa na mito kwa ajili ya kuegemea vikiekwa nje kwa ajili ya mauzo.

Meza nzuri iliyotengenezwa kwa kutumia mbao kwajili ya kulia chakula na matumizi mengineyo ikiwa imezungukwa na viti nane, pia vimetengenezwa kwakutumia mbao vimewekwa nje ya nyumba kwajili ya mauzo.

Viti vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao vyenye mito ya kuegemea, pamoja na meza kubwa kwa ajili ya kulia chakula na matumizi mengineyo vikiwa vimewekwa tayari kwa kuuzwa.

Seti ya sofa yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, magodoro pamoja na vitambaa vya rangi nyeupe vikiwa na mito yake ya kuegemea, vyenye rangi tofauti tofauti kama vile njano, rangi ya dhahabu na nyekundu.

Vitu vya samani ambavyo vimetengenezwa na mbao ikiwa ni pamoja na: meza, pamoja na masofa yaliyo na vitambaa vya rangi tofautitofauti. Vikiwa vimekusanywa sehemu moja ndani ya chumba kikubwa, vikisubiri mteja aje anunue.

Meza nzuri na ya kisasa iliyotengenezwa kwa ustadi mkubwa wa kutumia mbao, ikiwa ina muundo wa duara na chini kukiwa na viegemeo ambavyo vinasaidia meza hiyo isiweze kuanguka kwa urahisi.

Vitanda viwili vilivyotengenezwa kwa kuunganishwa kwa kutumia mbao, kimmoja kikiwa juu na cha pili kikiwa chini pamoja na ngazi, ambayo hutumika katika kupandia katika kitanda cha juu.

Makochi ya kisasa wakiwa yameekwa nje yakisubiri kuuzwa, ambayo yametengenezwa kwa kutumia mbao, magodoro pamoja na kitambaa cha rangi nyeusi ikiwa na mito ya rangi ya njano kwajili ya kuegemea.

Vitu vya samani vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao, ikiwa ni pamoja na meza kwa ajili ya kulia chakula na matumizi mengineyo, ikiwa na viti nane vilivyoizunguka, vilivyopakwa rangi inayong'aa vizuri.

Mafundi selemala wakiwa wapo ofisini, wakifanya kazi ya kulanda mbao ili waweze kutengeneza vitu mbalimbali vya samani kama vile makabati, meza na vitu vingine.

Vijana wa kiume wakiwa wamesimama sehemu ya mapokezi ya hoteli, wakiwa wanasubiria kupatiwa huduma. Pembeni kukiwa na picha kubwa na nzuri ikionyesha ndege anaruka kutoka katika maji. Kuta hizo zimetengenezwa vizuri kwa ustadi wa kutumia mawe.

Mteja au kijana wa kiume akiwa amesimama katika mapokezi ya hoteli, akihudumiwa na mhudumu aliyevaa sare. Pembeni kukiwa na maua yanayopendezesha sehemu hiyo, picha mbalimbali za kuchorwa zilizobandikwa ukutani, pamoja na sehemu ya kukalia.

Kijana wa kiume akiwa ameketi katika mazingira mazuri na yakuvutia ya hotelini akipatiwa huduma ya chakula na muhudu wa kike kikiwa na chakula kizuri.

Mazingira mazuri na ya kuvutia ya hotelini, kukiwa na meza zilizo na maua juu yake, ikizungukwa na viti vizuri, pia kukiwa na kaunta iliyo na viti virefu na meza ndefu, ambayo mtu hutumia kupata vinywaji au kuongea na wahudumu.

Mazingira ya sokoni wanakouza vyombo mbalimbali ambavyo hutumiwa majumbani, ikiwa ni pamoja na masufuria, chupa za maji, vikombe, sahani, vilivyopangiliwa katika rafu za mbao, na kuegemezwa ukutani.

Bibi akiwa katika duka kubwa akiuza vitu vya asili au bidhaa zilizotengenezwa kwakutumia mikono kama vile; hereni, shanga, picha zilizochorwa vyungu nakadhalika.

Mama akiwa ameketi katika mazingira ya sokoni, akiwa anauza bidhaa mbalimbali kwa ajili ya uandaaji wa chakula kama vile mboga za majani, nyanya, vitunguu, mchele na kadhalika.

Mazingira ya sokoni kukiwa na shughuli za kibiashara zinazoendelea za uuzaji pamoja na ununuaji wa bidhaa ambazo zinatumika katika maelezi ya chakula cha nyumbani kama vile ndizi, karoti, vitunguu pamoja na matunda ya aina mbalimbali.

Kundi la wazee pamoja na watoto wakiwa wameketi katika mazingira ya sokoni, wakiwa wanauza bidhaa mbalimbali zinazotumika katika mapishi ya chakula, kama vile nyanya, vitunguu, karoti, zikiwa zimepangiliwa chini katika makundi.

Kundi la watu wa jinsia na rika tofauti, wakiwa katika mazingira ya sokoni, wakipata huduma mbalimbali kama vile ununuaji wa bidhaa za mapishi, ikiwa ni pamoja na nyanya, vitunguu ndizi, mboga za majani na kadhalika.

Duka linalouza vitu vya asili vilivyotengenezwa kwa kutumia mkono, ikiwa ni pamoja na mikufu, hereni, cheni, viatu shanga na kadhalika.

Wadada wawili wakiwa katika mazingira ya soko, wakiuza matunda ya aina mbalimbali ambayo hutumika kulia pamoja na chakula, ikiwa ni pamoja na: machungwa, maembe, ndizi mbivu na kadhalika.

Mama akiwa anapokea mboga kutoka kwa muuzaji aliye kuwa sokoni akiuza bidhaa mbalimbali kama vile nyanya, ndizi, vitunguu na mboga hizo.

Mashine ya kisasa ambayo inatumika kutoa huduma za kifedha ikiwa na skrini inayotoa maelekezo, pembeni kukiwa na vitufe vya kubonyezea, sehwmu ya kuingiza kadi ya benki na kutolea pesa.

Mkono wa mteja ukiwa umeshika kifaa cha kielektoniki kinachotumika kufanya miamala ya kifedha kupitia kadi ya benki ya visa ambayo imechomekwa kwa chini. Kifaa hicho kina skrini inayotoa maelekezo pamoja na vitufe vyenye namba za kubonyeza.

Jengo kubwa la rangi nyeupe lenye ghorofa mbili, likiwa ndani ya uzio wa ukuta pamoja na geti jeusi, jengo hilo likiwa linauzwa au kupangishwa kwa ajili ya makazi ya watu.

Jengo kubwa la gorofaa tatu lililo na vibaraza, madirisha makubwa yaliyotengenezwa kwa vioo kukiwa na mageti mawili ya rangi nyeupe. Jengo hilo linauzwa au kupangishwa ili kutumika kama kamazi ya watu.

Kijana akiwa amesimama nje ya nyumba ya kisasa ya ghorofa mbili ilio na milango mikubwa na madirisha ya vioo, ikiwa inauzwa au kuoangishwa kwaajili ya makazi ya watu.

Jengo kubwa la ghorofa, lililo na madirisha mapana yenye vioo, likiwa ndani ya uzio wenye geti la rangi nyeupe, ambalo juu lina nyaya ambazo hupiga shoti mtu akijaribu kuvuka, pia jengo hilo linauzwa au kupangishwa kwa ajili ya makazi ya watu.

Duka kubwa na la kisasa lenye sakafu safi iliyotengenezwa kwa kutumia vigaye, likiwa na madirisha makubwa ya vioo. Ndani kukiwa na nguo mbalimbali zinazouzwa yakiwemo makoti yaliyopangiliwa katika rafu, mashati, suruali pamoja na nguo za michezo.

Duka kubwa na la kisasa, ambalo linafanya huduma ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali, ikiwemo viatu vya kiume vilivyotengenezwa kwa ngozi, vilivyo na rangi nyeusi, kahawia na rangi nyinginezo.

Duka kubwa na la kisasa lenye mwanga wa kutosha, sakafu safi iliyotengenezwa kwa kutumia vigae ikiwa inauza bidhaa mbalimbali kama vile mikoba, pochi za wamama au wadada, viatu vya ngozi vilivyowekwa juu ya meza na vitu vinginevyo.

Duka kubwa na la kisasa lililo na rafu zilizopangiliwa nguo za aina mbalimbali ambazo zinauzwa ikiwa ni pamoja na suruali, mashati ya mikono mirefu pamoja na mikono mifupi, masweta na vitu vinginevyo.

Duka kubwa na la kisasa linalotoa huduma ya uuzaji wa bidhaa za wanawake kama vile: mikufu, cheni, hereni, miwani, kofia pamoja na vikoba au pochi.

Duka kubwa na la kisasa linalotoa huduma ya uuzaji wa nguo pamoja na bidhaa nyinginezo, zikiwemo: masweta yaliyoning'inizwa katika rafu, suruali, pochi zilizopangwa juu ya meza, kofia na vitu vinginevyo.

Duka kubwa na kisasal lililo na mwanga wa kutosha ,utokanao na taa za duara zilizofungwa juu, likiwa linauza nguo pamoja na viatu vya watu wa kiume ikiwa ni pamoja na makoti yaliyoninginizwa ,pamoja mashati yaliyokunjwa na kupangiliwa katika meza na viatu vilivyopo katika lafu za chuma.

Mbaba akiwa katika duka kubwa linalouza bidhaa mbalimbali, akiwa yupo katika upande ambao huuzwa viatu, akichagua kile anachokipenda na kikijaribisha.

Mdada akiwa katika duka kubwa lenye mwanga kutosha na sakafu safi. Akichagua vyombo ambavyo vimepangwa katika rafu za chuma, ikiwa ni pamoja na: mabakuli, sahani, vikombe; vilivyotengenezwa kwa kutumia plastiki.

Kijana wa kike akiwa katika duka kubwa na la kisasa lililo na mwanga hafifu unaotokana na taa zilizofungwa juu kumaanisha ni nyakati za usiku, akiwa anavuta mkokoteni mdogo wenye matairi unaotumika kuhifadhia bidhaa alizochagua kutoka katika rafu za chuma.

Duka kubwa na la kisasa lenye mwanga kutosha sakafu safi iliyotengenezwa kwa kutumia vigae na bidhaa mbalimbali zilizofadhiliwa katika rafu za chuma ikiwa ni pamoja na sabuni za maji au kufunika.

Duka kubwa na la kisasa lililo na mwanga wakutosha utokanao na taarifa zilizofungwa juu chini kukiwa na sakafu safi natengeneza kwa kutumia vigae vinaitwa huduma ya uuzaji wa viatu vya ngozi vya wavulana kukiwa na bango la punguzo la bei kwa asilimia hamsini.

Duka kubwa la kisasa lenye mwanga wa kutosha, sakafu ikiwa safi iliyotengenezwa kwa kutumia vigae. Wakiwa wanatoa huduma ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali zilizopangiliwa katika rafu za mbao, kama vile miswaki na dawa ya meno; kwa ajili ya kusafisha kinywa.

Duka kubwa lenye mwanga wa kutosha pamoja na sakafu safi, iliyotengenezwa kwa kutumia vigae likiwa linauza vifaa vya kielektroniki kama vile runinga, redio, majiko ya umeme pamoja na majokofu.

Mkokoteni mdogo uliotengenezwa kwa kutumia chuma, ulio na matairi madogo, ambao hutumika sanasana kwenye maduka makubwa, ukiwa umebeba bidhaa mbalimbali kama vile mboga za majani, hoho, karoti na vitu vinginevyo.